Huyu ni mwanaume ambaye anatumia kompyuta ya mkononi. Anatumia kifaa cha kusikiliza, cha rangi ya nyeupe. Kwenye meza, kuna simu, karatasi ,glasi ya maji na mmea kwenye chungu.

Huyu ni msichana mwenye umri mdogo. Masikioni amevaa vipokea sauti. Ako katika harakati ya kutoa maelezo kwenye kompyuta yake.

Hawa ni wanafunzi wawili. Mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Wanasoma kitabu kwa kutumia vidole vyao kwa vile wana ulemavu wa kuona.

Hawa ni watu wawili, mmoja ni mwanamke wa makamo na huyo mwingine ni msichana mdogo. Wanatumia lugha ya alama ili kufanikisha mawasiliano baina yao.